Mkulima ambaye amevaa nguo nyeupe ameshikilia ndizi iliyokomaa yaonekana kwamba anajaribu kuonyesha jinsi ndizi ilivyonawiri, ndizi yenyewe imekomaa kweli inavutia, ina matawi ya kibichi.